Mashine zinazotumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za kifedha, za kuweka na kutoa, ambazo zinajulikana kwa jina la "ATM".

Jengo la ofisi za benki, ambalo limebandikwa bango lenye rangi ya kijani, huku kukiwa na watu wanaopita kwa nje.

Jengo la ofisi za benki ambalo limewekwa bango linalosema benki ya afrika, vilevile kwa nje linasehemu ya kuegeshea magari

Mfanyakazi wa benki ya "absa" akiwa amesimama mbele akiwa alievalia shati lenye rangi jekundu, ameshikilia maiki huku akiwa anatoa maelekezo.

Ukurasa wa kibiashara ambao unajulikana kama benki mtandao, unaosaidia shughuli za uwekaji na utoaji, pia za kulipa bili.

Sehemu ambayo watu wanaitumia kwa ajili ya kupatia vinywaji, ambayo ikiwemo pombe zilizowekwa kwenye kabati pamoja na jokofu, huku kukiwa na mtu anakunywa ambayo ameiweka kwenye glasi.

Watu wa rika na jinsia tofauti, wanawake kwa wanaume, wakiwa katika baa, wakipata starehe, vilevile baadhi yao wakiwa wanakunywa pombe.

Sehemu inayotumika kwa ajili ya kuuzia magari ya aina mbalimbali, ikiwemo yenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi.

Gari kubwa yenye rangi ya kijivu, ambalo limewekwa sehemu ya kuhifadhia magari, ambalo lina uwezo wa kutembea kwenye barabara ya vumbi, ambapo pembeni yake lipo gari dogo lenye rangi nyeupe.

Gari lililoachwa milango wazi ambalo lina viti, pamoja na kuta zake za juu kuwa na rangi ya maziwa. Vilevile kapeti lake la chini lina rangi nyeusi.

Duka linalotumika kwaajili ya kuuzia magari ya aina mbalimbali ikiwemo ya rangi

Magari ya aina na muundo mmoja yenye rangi nyeupe, yakiwa yamewekwa nje kwa ajili ya kuuzwa.

Duka ambalo linatumika kuuza magari, ambayo ikiwemo yaliyofanana na yenye muundo mmoja, yenye rangi nyeupe.

Magari yenye aina na muundo mmoja, ambayo yote yana rangi nyeupe, yakiwa yameegeshwa nje huku, nyuma yao kukiwa na miti pamoja na majengo ya ghorofa.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia magari, ambayo yana rangi ya kijivu pamoja na nyeusi, yanayotoka katika kampuni ijulikanayo kwa jina la Honda.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa za maziwa, ambalo lina rangi nyeupe, vilevile limewekwa bango linalosema maziwa baa.

Mwanamke aliyevalia kofia akiwa ameshikilia mfuko wenye rangi ya bluu akiwa anato hela kwa muuzaji ambaye anampatia chupa iliyojaa maziwa katika duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuuzia na kuhifadhia maziwa ambalo lina rangi ya bluu, vilevile lina matairi madogo kwa ajili ya kusaidia kusogeza jokofu hilo.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo bidhaa za maziwa, ambalo lina jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia pamoja na kuuzia bidhaa hiyo.

Jengo la ghorofa ambalo lina duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, vilevile pembeni yake kuna saluni.

Mwanamke mmoja aliyevalia sketi yenye rangi ya bluu, akiwa amesimama mbele ya duka linalouza bidhaa za maziwa.

Muuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa akiwa anamimina maziwa na kuweka kwenye jagi, huku pembeni yake kukiwa na daftari pamoja na chupa vilevile akiwa amevalia koti lenye rangi nyeupe.

Duka ambalo linatumika kwa ajili ya kuuzia maziwa, ambapo kwa nje yake kuna vijana kadhaa ambao wanataka kupata huduma hiyo.

Duka linalotumia kwaajili ya kuuzika bidhaa zitokanazo na maziwa

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa za maziwa, ambapo limewekwa katika duka. Huku nyuma yake kukiwa na muuzaji, aliye ndani ya duka.

Vijana wawili wakiwa wamesimama mbele ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, ambapo kukiwa na jokofu linalotumika kwaajili ya kuifadhia.

Bidhaa zitokanazo na maziwa, zikiwa zimepangwa kwenye mashelfu kwa ajili ya wateja kuja kununua, huku muuzaji aliyevalia koti akionyesha bidhaa hizo kwa wateja.

Vijana wawili wakiwa katika duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa, ikiwa mmoja wao ameshikilia kikombe.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia na kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa, limewekwa pembezoni mwa ukuta ambapo pembeni yake kuna meza iliyowekewa ndoo pamoja na vyombo vingine.

Jokofu ambalo linatumika kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa zitokanazo na maziwa, ambapo lina rangi ya bluu vilevile likiwa limebandikwa picha inayoonesha ng'ombe.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo, vilevile lina viti vyenye rangi ya bluu kwa nje.

Mteja akiwa amesimama nje ya duka ambalo linatumika kwa ajili ya kuwauzia bidhaa zitokanazo na maziwa, vilevile linaweza kukusaidia kufanya miamala ya simu.

Duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, ambalo lina mnunuzi aliyesimama mlangoni.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa, ambalo ndani yake lina muuzaji aliyevalia barakoa pamoja na kuweka vipimio juu ya meza ya kabati.

Mwanaume aliyevalia shati lenye rangi nyeupe, akiwa anamimina maziwa kutoka kwenye jagi, na kuyaweka kwenye kikombe baada ya kuyanunua kwenye jokofu linalotumika kwaajili ya kuhifadhia bidhaa hiyo.

Mwanaume akiwa anapima maziwa na kuweka kwenye kikombe, kutoka kwenye jokofu linalotumika kwa ajili ya kuuzia na kuhifadhia bidhaa za maziwa.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa, ambalo ndani yake lina jokofu linalotumika kwa ajili ya kihifadhia maziwa.

Mwanamke aliyevalia nguo za pinki akiwa amesimama mbele ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa ambalo limechorwa picha ya ng'ombe.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa za maziwa ambalo limepakwa rangi ya bluu, vilevile ndani yake kukiwa na muuzaji amekaa.

Mhudumu wa duka akiwa anapima maziwa na kuweka kwenye galoni, kutoka kwenye jokofu linalotumika kuhifadhia bidhaa za maziwa.

Mwanaume aliyevalia koti lenye rangi ya bluu akiwa anaweka maziwa kwenye jagi, kutoka kwenye jokofu linalotumika kwa ajili ya kuuzia na kuhifadhia.

Mwanafunzi wa shule ya msingi, akiwa amesimama katika duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ikiwemo; yogat pamoja na maziwa.

Jokofu linalotumika kwaajili ya kuhifadhia pamoja na kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa ambalo Lina rangi ya bluu limewekwa mbele ya duka.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa ambapo limechorwa picha ikiwemo ya ng'ombe pamoja na kikombe.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali ikiwemo bidhaa zitokanazo na maziwa, ambapo kuna jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia, vilevile kabati lililowekewa bidhaa nyingine.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuuzia pamoja na kuhifadhia bidhaa zitokanazo na maziwa, vilevile likiwa limewekewa jagi kwa ajili ya kupimia.

Mwanamke akiwa pembezoni mwa jokofu, linalotumika kwaajili ya kuuzia maziwa akiwa ameweka chupa yake.

Watu wa jinsia na rika tofauti wakiwa wamesimama mbele ya duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa, huku pembeni yao kukiwa na vyombo vinavyotumika kusafirishia ama kubebea maziwa.

Duka linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali za maziwa, ambazo baadhi yao zimewekwa kwenye makabati yaliotengenezwa kwa kutumia mbao, pamoja na machuma kwa ajili ya kuuzwa.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuuzia na kuhifadhia bidhaa zitokanazo na maziwa ambalo lina rangi ya bluu vilevile lina mashine ya kulipia.

Mashine ambayo inatumika kwa ajili ya kuhifadhia ama kuuzia bidhaa, zitokanazo na maziwa ambayo Ina rangi ya bluu.

Jokofu ambalo linatumika kwa ajili ya kuuzia ama kusambazia bidhaa zitokanazo na maziwa, ambalo lina rangi ya bluu vilevile, kwa juu lina mashine inayotumika kwa ajili ya kuuzia, vilevile lina matairi.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali, ikiwemo bidhaa za maziwa limewekwa jokofu kwa nje, kwa ajili ya kutunzia vinywaji baridi.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama mbele ya duka likiwa linauza bidhaa za maziwa

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa zitokanazo na maziwa, ambalo limewekwa pembezoni mwa ukuta. Huku pembeni yake kukiwa na bango lenye picha mbalimbali.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa zitokanazo na maziwa, ambalo lina rangi ya bluu lililowekwa pembezoni mwa ukuta.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia na kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa ambalo lina rangi ya bluu, vilevile limechorwa picha mbalimbali.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia samani mbalimbali zikiwemo za maofisini kama vile viti pamoja na meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao.

Duka linalouza samani mbalimbali za majumbani ikiwemo masofa, ambayo yana rangi ya Bluu pamoja na Kijivu vile vile yana mito midogo modogo ikiwemo yenye rangi ya Njano.

Samani ya majumbani ambayo inajulikana kwa jina la kitanda ambacho kimetengenezwa kwa kutumia mbao na kuwekwa nje kwa ajili ya kuuzwa.

Fundi mwashi wa kike akiwa katika sehemu yake ya kazi ambapo anafanya kazi ya kukata mbao kwa kutumia msumeno

Duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa samani za majumbani ikiwemo masofa baadhi yao inarangi ya njano vilevile ina mapambo ya majumbani.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia samani za majumbani ikiwemo makochi pamoja na meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao vile vile kuna mapambo ya majumbani.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa samani za majumbani ikiwemo masofa pamoja na kuwa na mito midogo midogo, ambayo ina rangi tofauti tofauti.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia samani mbalimbali za majumbani ikiwemo masofa pamoja na meza, vilevile lina mapambo ya nyumbani kama picha.

Viti na meza vyenye umbo la duara, ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao. Vimewekwa nje kwa ajili yakuuzwa, huku pembeni yao kukiwa na barabara ambayo inapitiwa na vyombo vya moto.

Fundi mwashi wawili ambao wamevalia nguo zenye rangi ya bluu, vilevile mmoja wao akiwa anaranda mbao, na mwingine akiwa anakata kwa kutumia msumeno.

Duka linalouza samani mbalimbali za majumbani ikiwemo: masofa, meza, pamoja na viti vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao. Vilevile limewekwa picha ya ukutani.

Sehemu inayotumika kwaajili ya kuuzia samani za majumbani, ikiwemo masofa ambapo yamewekwa nje, huku pembezoni yake kukiwa na gari lenye rangi nyeupe.

Fundi mwashi aliyevalia shati la bluu pamoja na kuweka kipimio shingoni ameshikilia nyundo, huku akiwa anagonga kwenye mbao iliyopo kwenye meza.

Duka linalojishughulisha na uzaji wa samani mbalimbali vya majumbani ikiwemo vitanda, ambavyo vimetengenezwa na kuwekwa nje kwa ajili ya kuuzwa.

Duka linalotumika kuuza samani mbalimbali za majumbani ikiwemo: masofa, makabati, pamoja na meza, ambapo lina maputo kwa juu, yenye rangi nyeupe pamoja na njano.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwemo masofa pamoja na magodoro. Ambapo yamewekwa kwa nje, ili kuweza kuvutia wateja kuja kununua.

Duka linalotumika kuuza samani za majumbani, ambazo zinatengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwemo meza pamoja na visturi.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali za majumbani ikiwemo viti pamoja na meza, vilivile na mapambo ya manyumbani, ikiwemo picha za ukutani.

Duka linalouza samani mbalimbali za majumbani, ambapo ikiwemo viti vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na meza ambayo imewekewa kioo.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia samani za majumbani ikiwemo masofa pamoja na meza zilizotengenezwa kwa kutumia mbao ambazo zimewekewa karatasi kwa ajili ya kuelezea bei yake.

Duka linalouza samani mbalimbali za majumbani ikiwemo masofa pamoja na stuli, huku likiwa na mteja ama mnunuzi aliyevalia koti lenye rangi nyekundu.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia samani mbalimbali za majumbani ikiwemo masofa pamoja na meza; vilevile vimebandikwa picha ukutani.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia samani mbalimbali za majumbani, ambapo ikiwemo masofa pamoja na meza vilevile na mapambo ya majumbani.

Sehemu ambayo inatumika kwa ajili ya kuuzia masofa yanayotumika kama samani za majumbani, ambapo yana mito midogomidogo; vilevile kwa nyuma yao kuna ukuta uliowekewa wavu.

Hoteli ambayo imewekwa viti vyenye rangi ya chuichui, vilevile inameza zilizopangwa vyombo ikiwemo vikombe vya glasi.

Mtoa huduma za hotelini ambaye anatumika kwa ajili ya kupokelea wateja, aliyekaa katika sehemu ya mapokezi akiwa anaongea na mteja.

Sehemu ambayo watu wanatumia kwa ajili ya kupata vinywaji ama chakula, ambayo inajulikana kwa jina la hotelini vilevile ina muhudumu aliye valia nguo zenye rangi nyeusi, pamoja na kuwa na viti vilivyopangwa kwa ustadi.

Wanaume watatu wakiwa wamesimama mbele ya mapokezi ya hotelini kwa ajili ya kupata huduma.

Sehemu ambayo inatumika kwa ajili ya watu kuja kupata malazi ama chakula, ambayo ina sehemu ya mapokezi kwa ajili ya watu kusubiria ili kupata huduma.

Mtoa huduma wa hotelini akiwa anamletea chakula mteja ambacho kimewekwa kwenye sahani, vilevile akiwa ameshikila sinia la kubebea.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo viatu pamoja na nguo, ambapo muuzaji wake akiwa amesimama na kuviweka viatu vingine kwenye meza.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali ikiwemo mabegi ambayo yamewekwa au kuning'inizwa, vilevile lina wateja wanawake kwa wanaume.

Soko linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo: nyanya, karoti na viazi; vilivyowekwa kwenye vipimio, vilevile kukiwa na wateja ambao wamesimama pamoja na wauzaji.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali za kilimo ikiwemo: maboga, mahindi, viazi pamoja na ndizi; ambalo lina wauzaji pamoja na wateja.

Watu wa rika na jinsia mbalimbali, wanawake kwa wanaume, wakiwa katika soko linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo nguo.

Soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo viungo, vile vile kuna muuzaji wa nyanya akiwa anaweka kwenye kifungashio.

Soko linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ambapo kuna muuzaji wa: nyanya, mboga za majani pamoja na mayai; akiwa anamuhudumia mteja mwenye jinsia ya kiume kwa kumpa bidhaa zake alizomfungia kwenye mfuko.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo: nyanya, pilipili hoho, karoti pamoja na nyanya chungu, ambapo kuna wauzaji wakiwa wamekaa, vilevile kuna wanawake wawili waliovalia nguo zenye rangi nyekundu wakiwa wanachagua.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo nyanya, ambapo kuna muuzaji aliyeweka nyanya zake kwenye matenga, huku mteja aliyevalia koti akiwa anachagua kwa kuweka kwenye bakuli.

Duka linalotumika kwa ajili ya kusaidia huduma za kimiamala ya simu, ambalo lipo karibu na barabara, vilevile mbele yake kuna pikipiki zilizoegeshwa.

Mwanaume alievalia suti akiwa ndani ya nyumba isiyokuwa na samani za ndani yenye rangi nyeupe, huku ikiwa na milango iliyokuwa na vioo akiwa anaielezea.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali za kiume, ikiwemo mashati, suruali pamoja na makoti ya suti, ambapo ina midoli yenye rangi nyeusi imevalishwa nguo.

Jengo la ghorofa ambalo limezungukwa na maduka ya aina mbalimbali yanayouza kila aina ya bidhaa, huku kukiwa na watu wanaopita na wengine waliosimama kwa ajili ya kununua bidhaa hizo.

Duka linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo mavazi ya watoto ambapo kuna magauni pamoja na makoti zilizowekwa kwenye enga na kuning'inizwa.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia mbalimbali, ikiwemo mavazi kama gauni pamoja na mashati, ambalo lina milango iliyotengenezwa kwa kutumia vioo.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia nguo, ikiwemo mashati ambayo yamewekwa kwenye meza. Vilevile, kuna kibango kinachoonyesha asilimia arobaini la punguzo la bei.

Duka ambalo linatumika kwa ajili yakuuzia aina mbalimbali za mavazi, ikiwemo mashati ya mikono mirefu ambayo yamewekwa katika heng'a na kuning'inizwa kwa juu.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia viatu vya aina mbalimbali ikiwemo mabuti pamoja na raba, ambazo zimewekwa kwenye mashelfu.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo mabegi pamoja na viatu, ambapo linawateja wanaopita kuangalia bidhaa hizo.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali ambapo lina wateja waliopanga mstari, kwa ajili ya kufanya malipo ya bidhaa walizonunua.

Duka ambalo linatumika kwaajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo, vilevile lina milango iliyo ya kioo pamoja na nje kuwa na watu wanaopita.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo pamoja na viatu. Ambapo baadhi ya nguo zimepangwa kwenye meza, vilevile zimewekwa kwenye henga pamoja na viatu kuwekwa kwenye kabati.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali ikiwemo, viatu vya watoto ambavyo vimewekwa katika enga na kuning'inizwa kwenye kabati.

Watu wakiwa katika duka linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo viatu ambavyo vimewekwa juu ya maboksi.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo ambazo zimewekwa kwenye mdoli, vilevile viatu vikiwa vimehifadhiwa na kuwekwa kwenye makabati.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali ambapo nyingine zimewekwa kwenye kabati lililotengenezwa kwa kutumia vioo, ambapo kuna mnunuzi aliyevalia shati la rangi nyekundu akiwa anaweka katika kikapu chake.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo mafuta pamoja na tambi ambazo zimewekwa kwenye mashelfu, vilevile zimebandikwa vikaratasi kwa ajili ya kuelezea bei.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Ambapo linawateja walieonda kulipia kwa muuzaji aliyekaa mbele yake kukiwa na kompyuta.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali, ikiwemo vinywaji baridi, ambavyo vimehifadhiwa kwenye majokofu.

duka linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo biskuti zilizo kwenye maboksi, ambayo yamewekwa kwenye kabati, linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa hizo kwa ajili ya wateja kuja uchaguzi.

Soko ambalo linatumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali vilevile likiwa na wanunuzi ikiwemo na mwanamke aliyevalia shati la rangi nyekundu.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali, ambazo baadhi yao zimewekwa katika vifungashio, na nyingine zikiwa zimewekwa kwenye makabati.